Mama ameweza kushinda Paris, ameweza kushinda kuenda Paris. Hii ni baada ya kupewa cheki, ama cheki ambayo inamsaidia kuhitimu kuwa mwongozi kwa hiyo mchezo ambayo alikuwa ana mcheza.

Karatasi ya mtihani ni karatasi ambayo kuna maswali ambayo maswali hayo yanaweza kujibiwa na mwanafunzi, mwanafunzi anapomaliza kujibu maswali, mwalimu anapewa kazi hiyo ya kusahihisha na anapopata anaweza kupata sahihi na anakosewa akiwa ana makosa.

Hii ni ratiba ambayo shule inaweza kutumia kwa kuwa mwalimu wanapofundisha ana ratiba kuwa wakati wa dakika arubaini anaweza kutoka ili mwalimu mwingine aweze kuingia na ratiba hii ina maagizo mengi.

Mitungi hizi ni mitungi ambayo iko na gasi na gasi hii inatumiwa shuleni wakati watoto wako kufanya kazi zao za masomo. Hii ni inatumiwa kwa masomo na ina majukumu mengi inaweza kutumiwa pia kupika chakula.

Kitabu ni kifaa ambacho mwanafunzi anaweza kutumia ili kuweza kujua kusoma na kupata elimu. Kitabu vingine vina maonyesho ama vina picha ya gari ama lori na picha ya gari la moshi na kuna mtu ambaye anaendesha baiske

Tarakilishi ama kompyuta ina manufaa mingi katika sehemu hii. Linaweza kutumiwa kuajiri watu kwenye mtandaoni ama unweza kutumiwa kwa vitu ambavyo unaweza kupata huko. Tarakalishi ina umuhimu sana katika jamii.

Wesley Kimeli Sang ni mwanaspoti ambaye anakimbia na kufanya mazoezi kwenye uwanja. Wesley ni mtu ambaye anafanya mazoezi ili kuweza kukimbia marathoni ambayo iko mbeleni.

Kwa shule kuna mambo, ama kuna vitu ambavyo vimewekwa ili wanafunzi wanaweza kusoma, na kuna miadhari ama vitu ambavyo watu wanafunzi wanafaa kusoma ili wasifanye makosa shuleni. Kifaa hiki kinapatikana kila mahali kila shule uendapo.

Kitabu kiko mezani, na kitabu hiki kinatumiwa na wanafunzi walio kwenye shule ili kupata elimu bora, na pia kuna kiti ambavyo wanafunzi hawa wanaposoma wanatumia kuketi, na pia kuna manufaa mengi ya kitabu.

Humu ni shule. Na kwa shule kuna posti la bendera ambayo bendera inafungwa kwenye chuma hiki kimepakwa nyeupe. Na maua yameweza kukatwa vizuri na mmea imemea.

Ni ijumaa feburuari mwaka wa elfu mbili kumi ishirini na tano. Hii ni baada ya somo ambalo linaendelea darasani. Kuna maswali ambayo imeandikwa kwenye ubao kuwa, andika herufi ndogo ukitumia maneno yafuatayo.

Nyumba hii ya ghorofa ni nyumba kubwa sana mno na nyumba hii unaweza kutumia kama kujikinga kwa mvua na unaweza kuweka vitu vyako kwenye nyumba kama viti, kama kitanda na vitu vinginezo ambayo nyumba inataka ili kuwezesha.

Tarakilishi ina umuhimu sana katika jamii. Tarakilishi unaweza kutumia kwa kazi mingi ya mtandaoni, unaweza kutuma mabarua kwenye upande mmoja hadi kituo kingine. Tarakilishi pia unaweza kutazama na kutengeneza mambo.

Kitabu hiki inaweza kuwa na majukumu mingi kwa wanaosoma kama watoto ambayo wako shuleni wanaweza kupata kusoma vitabu hivi. Vitabu hivi zingine zinapicha ya watoto ambao wanacheza, ambao wanapanda miti na kazi zingine.